Gari ndogo aina ya vani nyeupe inayofanana na Toyota Hiace. Ikiwa umepaki chini ya paa kubwa, lakini sasa lililo jengwa na mtindo wa kukunja. Jengo la nyuma lina kuta za rangi ya kijivu zilizobambwa na mstari mwembamba ya rangi mbalimbali.

Rundo la noti za shilingi elfu moja za Kenya zikiwa zimetandazwa kama feni . Noti hizo zinaonekana kuwa mpya na safi zikiwa na nembo ya Kenya na picha ya mnyama na majengo.

Eneo kubwa lililojaa magari mengi ikionekana yamepangwa kwa safu ndefu. Magari mengi yana rangi nyeusi, nyeupe, fedha na rangi nyingine za kawaida. Inawezekana ni eneo la maegesho ya magari mapya au kituo cha usambazaji wa magari.

Soko lenye shughuli nyingi lililojaa watu na bidhaa mbalimbali. Kuna nguo zilizoning'inizwa zikiuzwa pamoja na bidhaa nyingine nyingi zilizopangwa kwenye vibanda za meza. Watu wengi wanaonekana wakitembea wakipita bidhaa au wakishughulikia na wauzaji.

Soko la mboga ambapo kuna meza ndefu zilizo jaa mboga za majani. Watu wanaonekana wakitembea na Kununua . Juu ya soko kuna vibanda vilivyo funikwa kwa tandibai na chini kuna sehemu iliyo onekana kua na unyevu nyevu au matope.

Bango la tangazo kutoka kwa kampuni ya bima ya afya ya Jubilee. Bango hilo linatangaza huduma mpya iitwayo Cover Bora Medical Cover. Mwanamke mwenye tabasamu ameonyeshwa kwenye bango akivalia aproni.

Noti ya shilingi elfu moja ya Kenya ina maandishi banki kuu ya Kenya na inamwonyesha rais wa zamani Mzee Jomo Kenyatta akiwa ameketi karibu na mnara.

Duka ndogo ambalo linaonekana kuwa na milango ya chuma ya buluu na kijani iliyo funguliwa. Mwanaume amesimama ndani ya duka akihudumiwa kununua kitu. Nje ya duka kuna baiskeli iliyo simama barabarani na pikipiki iliyo simama karibu na mtu mwingine aliyeketi chini.

Soko la matunda na mboga, likiwa ni meza ya bidhaa mbalimbali. Katika sehemu ya mbele, kuna rundo kubwa wa matunda yasiyomo maembe mparachichi, na majungwa, yaliyopangwa vizuri kwenye kibaranda. Juu rudo na ndizi mbichi zimefungwa na kuningania kutoka kwenye muundo wa paa.

Rundo kubwa la nguo mbalimbali, zimetawanyika na kurundikana chini au juu ya meza. Nguo hizo zina rangi ya aina tofauti, zikiwemo mashati, suruali na fulana kwa nyuma. Mguu ya mtu inaonekana ikisimama katikati ya nguo hizo.

Tangazo la bima ya afya kutoka Jubilee Health Insurance, likijumuisha faida kama bima ya uzazi na manufaa ya gharama za mwisho. Tangazo lina picha ya mwanamke akitabasamu na limeandikwa life twig .

Mlango wa duka au biashara, labda duka dogo la rejareja au kioski. Mlango una sura ya nyuma ya kijani kibichi yenye maandishi meupe yaliyonyooka. Ndani ya duka tunaweza kuona rafu zikiwa zimejazwa na vinywaji kama vile chupa za maji na chupa za pepsi.

Duka la wazi au soko la nguo likiwa limejaa sandali nyingi zilizopambwa na shanga, sandali hizo zimepangwa kwa safu, zingine zikining'inia na zingine zikiwa zimepangwa juu ya meza iliyofunikwa na nguo nyeupe.

Bango la matangazo la bima ya gari ya magari ya Third party Insurance. Inaonyesha mwanamke amesimama karibu na gari la taxi la njano. Kwenye bango kuna bei iliyoonyeshwa.

Kundi ya maboga yaliyopangwa kwa tofauti mbili. Baadhi ni makubwa na ya mviringo yenye rangi ya kijani na njano na mengine ni mviringo mrefu yenye rangi ya kahawia nyeupe. Maboga yamepangwa kwenye eneo lenye mwangaza kidogo.

Duka la nguo la viatu labda kwenye soko au barabarani. Kuna aina nyingi za viatu zilizopangwa juu ya meza kuanzia viatu vya mchezo, buti, hadi viatu vya kawaida. Pia kuna nguo nyingine zilizoning'inizwa nyuma.

Safu ya magari matano yanayopangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya karakana. Gari la kwanza upande wa kushoto ni jeupe likifuatwa na magari mekundu, meusi na mengine. Kuta zinaonekana zimefunikwa na rangi nyeusi.

Mandhari ya soko lenye shughuli nyingi. Watu kadhaa wanaonekana baadhi yao wakiwa wauzaji na wanunuzi. Katikati mwanaume amesimama karibu na troli au meza iliyojaa nguo. Nyuma yake na pembeni kuna vibanda au maduka yanayouza nguo na bidhaa nyingine.

Mwanamume na mwanamke wanaagalia nyaraka labda maktaba au orodha ya bei ndani ya chumba chenye madirisha makubwa kinachoonekana kuwa sehemu ya maonyesho ya magari au ofisi ya mauzo. Mwanamke anaonekana kuwa muuzaji au mtaalamu anaelezea kitu.

Rundo la viatu vya kuteleza vikiwa vimepangwa au kuning'inizwa labda kwa ajili ya kuuza au kukodisha . Kuna aina mbalimbali za viatu hivi vyenye rangi tofauti kama nyeupe, nyeusi, buluu, manjano na waridi.

Safu ya magari manne yaliyotembea kwenye shamba la nyasi. Magari hayo yote yamepaki na gari la mbele kabisa lina rangi ya bluu likifuatiwa na gari ya rangi ya hudhurungi na mawili ya mwisho ni meupe.

Jengo la biashara la kawaida linalo onekana kuwa duka la kuuza maziwa lenye bango linalosomeka Mount Kenya Milk Depot . Watu kadhaa wako nje ya duka wengine wakiingia au kutoka. Na mwanamke mmoja ameketi kwenye ukuta wa nje wa duka.

Magari matatu ya kisasa yakiwemo magari madogo ya familia yakiwa yamepaki ndani ya chumba chenye sakafu inayoakisi , magari hayo yamepangwa kwa mstari na yanaonekana kuwa ndani ya duka la kuonyesha magari.

Duka la matunda na mboga likiwa na migomba, ndizi mengi ya aina tofauti baadhi zikiwa bado mbichi na nyingine zikiwa zimeiva zimetundikwa kwa kamba. Chini yake kuna rundo kubwa ya nyanya na mboga nyingine.

Duka la maziwa au bidhaa za maziwa linaoitwa GSPK milk. Kuna bango kubwa juu ya duka lililoonyesha jina la duka na bidhaa zinazouzwa ikiwemo maziwa, bidhaa za maziwa, aisikrimu na maji ya kunywa yaliyofunganishwa.

Soko kubwa lenye pilka pilka nyingi, kuna umati mkubwa wa watu, wengi wao wakiwa wanafanya biashara na wanunuzi na soko limejaa bidhaa mbalimbali. Wanunuzi wanaonekana wakifanya shughuli zao.

Familia hii ina furaha, ikiwa imekaa pamoja na kuangalia kompyuta mpakato. Baba, mama na mtoto wamekusanyika, karibu. Huku mtoto akionyesha kitu kwenye skrini kwa kidole chake. Wote wanaonekana kutabasamu na kufurahia.

Noti za fedha za Kenya za thamani ya elfu moja zikiwa zimelala juu ya meza ya mbao. Noti hizo zina rangi tofauti kwa ujumla kijani kibichi na hudhurungi na zina picha ya simba.

Lori kubwa la kusafirisha magari linalopakia magari mapya kadhaa ,lina ghorofa mbili za kupakia magari. Juu kuna gari jeupe na gari nyeusi na chini kuna gari jeupe. Lori lenyewe ni refu.

Safu ya magari ya kifahari yakiwa yameegeshwa nje ya jengo. Baadhi ya magari hayo yanafanana na gari aina ya Toyota Landcruiser Prado. Mbele ya safu hiyo kuna gari aina ya Mercedes Benz. Juu ya jengo hilo kuna ishara yenye maandishi car locus na nambari ya simu.

Duka la nguo au chumba cha kushona chenye rafu zilizojazwa vitambaa mbali mbali na nguo. Kati kati kuna maniqueen iliyovalishwa koti lenye muundo wa kiafrika, ikiwa na rangi ya kijani na michoro ya miraba.

Gari aina ya Toyota likiwa limeegezwa kwenye eneo la nyasi, lina rangi nyeusi yenye mng'ao wa kijani kibichi. Liko na vifaa vya nyuma vya kubeba mzigo yenye nembo four by four . Nyuma ya gari kuna miti mirefu.

Jengo la kisasa linaonekana kuwa jumba la biashara au kituo kikubwa chenye maduka. Lina madirisha makubwa ya kioo na paa lake limetengenezwa na chuma. Mbele la jengo kuna sehemu ya kuegesha magari na magari kadhaa yameegeshwa.

Mkokoteni wa kuuza bidhaa ikiwa na nembo ya farmers choice kando yake. Mkokoteni huo umesimama barabarani na chini ya mwavuli mkubwa wa bluu labda kumlinda muuzaji na bidhaa zake kutokana na jua au mvua.

Sehemu ya mbele ya gari la zamani, likionekana kuwa la kifahari labda aina ya Zelbadi kutokana na maandishi ya dhahabu yaliyoandikwa. Upande wa gari rangi ya gari ni buluu hafifu au kijani kibichi.

Gari la kifahari aina ya Prado nyeusi inayonekana ikiwa imeegeshwa ndani ya chumba cha maonyesho chenye taa angavu na sakafu safi yenye ya rangi nyeupe.

Matangazo ya bima kutoka kwa kampuni ya Amako, madhari inaonyesha mtu aliyelazwa akiwa na mkono uliofungwa bendechi na mwingine akimshika. Bango hilo linamaanisha makuu, na ujumbe Can happen anytime.

Safu ya magari kadhaa yaliyopakiwa wima yakionyesha tu sehemu ya mbele za kila gari. Magari hayo yanaonekana kuwa ya kisasa na rangi zao zina kutofautiana kutoka nyeupe, kijivu hadi nyeusi. Zimebandikwa kwa eneo la lami au saruji.

Duka la viatu lililo kando ya barabara likionyesha aina mbalimbali za viatu vilivyopangwa kwenye rafu ya chini. Mwanaume anaonekana akitembea kando ya eneo hilo la viatu. Inaonekana kama soko au eneo la biashara lenye shughuli nyingi.

Trela ya kubeba magari ikiwa imejaza magari. Ina rangi ya blue imebeba magari kadhaa yanayonekana kuwa nyeusi na magari mengine ya abiria yaliyopangwa kwenye ghorofa mbili za trela.

Soko kubwa na lenye shughuli nyingi lililojaa bidhaa mbali mbali hasa matunda na mboga. Kuna makuni mengi ya vikapu yaliyojaa mazao tofauti yenye rangi mbali mbali kama vile nyekundu, kijani, njano na kahawia. Watu wanaonekana wakitembea katika bidhaa hizo.

Mwanamume anamwaga maziwa kutoka kwenye jegi kuenda kwenye kikombe chenye rangi ya chungwa. Mbele ya mashine mbili za kisasa zinazozuua maziwa. Mashine hizo zinaonekana kuwa za kutolea maziwa moja kwa moja.

Safu ya magari yaliyopangwa kwenye maegesho au uwanja wa mauzo wa magari. Magari yote yanaonekana kuwa ya kisasa na mengi yakiwa na rangi nyeupe au fedha. Yamepangwa kwa mstari mmoja na injini zao zikikaribiana.

Mkono ambao umeshikilia noti ya shilingi elfu moja ya Kenya. Inaonekana wazi kwenye noti maneno Kenya imeandikwa upande wa kushoto. Sehemu ya picha iliyo kwenye noti inaonyesha jengo la kwa jumla inawakilisha ishara ya fedha na uchumi nchini Kenya.

Marobota kadhaa ya nguo yaliyofungwa kwa kamba nyeusi na kufunikwa kwa plastiki. Nguzo hizi zinaonekana zimepangwa kwenye chumba au ghala. Zinaashiria kuwa ni tayari kwa usafirishaji na uuzaji.

Noti ya shilingi elfu moja ya Kenya, juu kuna upande wa mbele wa noti ukionyesha picha ya Mzee Jomo Kenyatta rais wa kwanza wa Kenya na maandishi ya banki kuu ya Kenya. Pia ina namba za serial na tarehe.

Duka la viatu viliko nje labda sokoni au barabarani. Ni aina mingi mbalimbali, ikiwemo viatu vya mchezo na sandali , vimepangwa na kuning'inizwa kwa njia tofauti.

Mwanaume amesimama mbele ya duka au biashara. Anaonekana akichapa hatua au akifanya shughuli fulani. Amevalia fulana nyeupe na suruali ya kijani. Kwenye duka nyuma yake, kuna ishara inayoonyesha huduma mbalimbali ikiwemo M-Pesa.

Safu ya magari mapya yaliyopangika vizuri nje, pengine kwenye maonyesho ya magari au uwanja wa kuuza magari. Haya yana rangi mbalimbali zikiwemo blue , nyekundu, kijivu, na yanaonekana kuwa ya kisasa na yenye kumetameta.

Mkono umeshikilia simu mahiri, inayoonyesha programu ya kifedha au benki yenye salio la shilingi sitini na nane elfu, mia tano sabini na nne. Simu imeonyesha mbele ya maadili ya nje ya majengo, labda kutoka ghorofa ya juu.

Rundo kubwa la viatu mbalimbali hasa kanda mbili na viatu vya plastiki vilivyojaa juu ya meza iliyofunikwa kwa kitambaa cheupe. Viatu hivyo vina rangi tofauti kama vile; bluu, nyekundu, zambarau, njano na kahawia vikionyesha harubu mpana wa bidhaa zinazouzwa.

Mwanamke anayeonekana kuwa mfanyikazi wa duka au mwakilishi wa bidhaa, akipanga bidhaa kwenye rafu katika duka kubwa au duka kuu. Amevalia koti jeupe lenye nembo ya Daima. Rafu zimejaa katoni za maziwa, nyingi zikiwa za chapa au Delareme vile imeandikwa.

Duka la rejareja au kioski yenye mlango uliowazi na sehemu ya nje ikiwa na matangazo ya bidhaa. Matangazo hayo yanaonyesha bidhaa za maziwa, mayai na mikate zikiwemo bidhaa za Delamere na maziwa ya Natural.

Soko kubwa lenye umati mkubwa wa watu na bidhaa . Linaonekana kuwa soko la wazi au la jumla ambapo watu wengi wamekusanyika kununua na kuuza . Kuna miundo ya paa , paa na yenye nguzo inayoonekana juu.

Maonyesho makubwa ya magari, ambapo kuna magari mengi yaliyopangwa kwa ajili ya kuonyeshwa. Watu wengi wanaonekana wakitembea kuzunguka magari hayo, wengine wakiyakagua na wengine wakipiga picha. Sakafu imetandikwa zulia jekundu katika sehemu kubwa.

Duka la maziwa lenye destiny dairies juu yake. Mbele ya duka kuna kundi la watu wamesimama karibu na mlango wakionekana kuingilia au kuondoka. Kuna bango jingine linaonekana ndani ya duka likisema destiny dairies .

Sehemu hii ya salon ya urembo wa duka la vipodozi inaonekana kua katika eneo la mjini au mji mdogo. Kuna kibanda kikubwa cha kijani kibichi chenye bidhaa za urembo na vipodozi vilivyo pangwa ndani.

Mkono ya mtu umeshikilia noti za pesa zikiwemo noti za shilingi elfu moja za Kenya ndani ya draw ya pesa au mashini ya kuhesabia pesa, noti hizo zimepangwa kwa rundo na mikono inaonekana ikichukua na kupanga noti hizo.

Duka la maziwa liitwalo Kieni Dairy Products Limited chini ya bango kubwa la Highbridge . Duka hilo limepakwa rangi nyeupe na lina madirisha yenye vyuma na mlango wazi. Kwenye mlango na madirisha kuna matangazo ya bidhaa za maziwa.

Bidhaa za shambani zinauzwa labda kwenye soko au duka dogo. Juu kuna ndoo kadhaa nyingi zikiwa nyeupe zikiwa zimejaa viazi. Chini yake kwenye meza lililofunikwa kwa nguo nyekundu, kuna safu nyingi za karoti na pilipili hoho chache za kijani kibichi.

Aina mbalimbali za mboga na mimea ya viungo, zikiwa zimepangwa kwa wingi labda sokoni au dukani. Kwa mbele kuna rundo kubwa ya pigivi vyekundu zenye majani. Nyuma yake na pembeni kuna rundo ya mimea yenye viungo kama rosemary .

Mtaa wenye shughuli nyingi wa biashara ndogo ndogo labda soko au kituo cha biashara jijini Nairobi. Kuna maduka mengi madogo yaliyoandaliwa kwa matofali au mabati na baadhi yake yamepakwa rangi za kuvutia kama vile chungwa.

Safu ya magari matatu ya kifahari aina ya Mercedes-Benz G Wagon yakiwa yamegeushwa kwenye eneo la wazi, labda kurura ya maegesho au nafasi ya maonyesho. Gari la mbele kabisa lina rangi ya kijivu cheusi linalofuata ni cheupe na gari la tatu ambalo linaonekana sehemu tu lina rangi nyeusi.

Tangazo la bima ya ajali binafsi kutoka Madison General Insurance. Kuna mwanamke anatabasamu amevaa mkanda wa shingo na sling ya mkono wa rangi ya bluu akionyesha kuwa amepata jeraha au ajali.

Mikono miwili ikiendesha noti za pesa. Mkono mmoja unaonekana ukitoa au kupokea noti nyingi za shilingi elfu moja za Kenya ambazo zinaonekana zimepinda kidogo. Mkono mwingine unaonekana ukinyoosha au kukubali pesa hizo.

Duka la nguo au vitambaa likiwa limejaa vitambaa mbalimbali vyenye rangi na mchoro tofauti. Upande wa kushoto vitambaa vimepangwa wima vikionyesha miundo mbalimbali, upande wa kulia kuna rafu za mbao zilizojaa marundo ya vitanda vilivyokunjwa vizuri.

Zilizowekwa wima kwenye ndoo mbili, zikiwa bado zimeungana na shina lake refu, la miti wa ndizi. Nyuma yake, kuna bidhaa nyingine za shambani, zikiwemo vitunguu, viazi vitamu na ndizi zaidi.

Rundo kubwa ya vitunguu vyeusi, vilivyofunganishwa kwenye mfuko ya viwavu. Vikipakuliwa na kupangwa kutoka kwenye lori la kijani. Kuna watu wawili wazima, mmoja akiwa amesimama upande wa kushoto na mwingine amevaa kofia kubwa ya kulinda jua.

Eneo la nje la jengo likionyesha magari maawili yaliyoegeshwa mbele. Gari nyeusi lililo karibu upande wa kulia, na gari jeupe lililopo nyuma yake ya kushoto. Jengo lina madirisha makubwa ya kioo na jina Hyundai linaonekana wazi.

Eneo la maengezo ya magari huenda ni duka la kuuza magari. Mbele kuna safu ya magari yaliyoelekea barabarani. yakiwemo gari ndogo jekundu na magari mengine ya kisasa. Nyuma yao kuna jukwaa la gorofa mbili lenye magari mengine yaliyo egeshwa.

Safu ya magari ya kifahari yaliyopaki kwenye kando ya barabara labda kwenye eneo la kuuza magari. Hayo mengi ni aina ya Mercedes benz na yamepaki kwa utaratibu yakiangalia upande wa barabara.

Rundo kubwa la nguo zilizotumika au nguo za mtumba zikiwa zimerundikana chini na pia zikining'inia kwenye makabati au vijiti, kuna nguo za aina mbalimbali na rangi tofauti zikionyesha mkusanyiko mkubwa wa mavazi.

Pikipiki nyekundu iliyo na watu wawili, wakiwa wamepanda. Dereva na abiria wote wamevaa kofia la usalama za rangi ya manjano na fulana za usalama, za rangi ya kijani.

Gari la kifahari aina ya Mercedes Benz nyeusi likiwa limepaki mbele ya jumba la maonyesho ya magari. Gari lina grill kubwa yenye nembo ya Mercedes, katikakati na taa za mbele zenye umbo la mviringo zinang'aa.

Gari jeupe limeegeshwa mbele ya mlango wa gereji ya huduma, juu ya mlango kuna ishara yenye maandishi service , milango ya gereji ni ya kioo na inaonekana kuwa ni mlango inayofunguliwa kiotomatiki kama inavyoonyeshwa kwa maandishi ya bluu chini ya mlango.

Wanaume wawili wakiwa wamekaa kwenye benchi mbele ya vibanda vya biashara. Mwanaume wa kushoto amevalia tshirt ya blue na jeans huku mwanaume wa kulia amevalia tshirt ya rangi ya machungwa na suruali nyeusi.

Duka la biashara limegengwa kwa matofali na limepakwa rangi ya buluu. Mlango wake ni wa chuma wa rangi ya kijani na una maandisha ya M-Pesa. Ndani ya duka kuna bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwenye rafu. Juu ya mlango kuna bango la M-Pesa lenye nambari ya simu.

Gari la abiria ya ndogo la rangi nyeupe linalofanana na matatu maarufu nchini Kenya, gari hilo linastika nambari 80 nyuma na stika za onyo za rangi ya njano na nyekundu. Nyuma ya gari kuna mabango ya matangazo kwenye nguzo ya umeme. Na pia kuna majengo na miti mingi.

Mkusanyiko mkubwa wa viatu aina mbalimbali ikiwemo viatu vya michezo na vya watoto wadogo. Hivyo vimepangwa kuonyesha kwa njia inayofanana na soko au duka la viatu hilohilo.

Mbele ya duka ndogo au kibanda cha wakala wa huduma za simu. Kwenye mlango kuna mabango ya matangazo ya Airtel Money na top up here yakiashiria huduma za muamala ya pesa kwa njia ya simu na kuongeza salio la simu.

Gari dogo, la rangi nyeupe, likiwa limeegeshwa kando ya barabara yenye lami. Gari lina namba ya usajili ya Kenya. Nyuma ya gari kuna vichaka, miti ikionyesha mazingira ya inje. Labda barabarani au kwenye uwanja wa maegesho yenye mimea.

Soko lenye shughuli nyingi likiwa limejaa bidhaa mbalimbali, upande wa kushoto kuna vibanda vilivyojengwa na mbao vilivyojaa matunda na mboga, kama vile; vitunguu, ndizi, parachichi, ndimu, pilipili na mboga za majani, upande wa kulia kuna rundo la nguo au vitambaa vilivyoning'inizwa.

Gari la kifahari linaonekana kuwa ya rangi ya fedha, limeegeshwa kwenye eneo la wazi lenye nyasi. Nyuma ya gari kuna miti mirefu na aina ya mishonobali na miti mingine inayoonekana mazingira ya asili au bustani.

Basi dogo la rangi ya fedha lililo simama kwenye eneo la nyasi. Kwenye upande wake kuna maandishi yanayo someka kwamba progressive credit quick flexible loans . Basi hilo lina nembo ya kijani na pia namba ya usajili KDA 650 G. Nyuma ya basi kuna miti na majengo.

Bidhaa mbalimbali za mazao za kilimo zikiuzwa sokoni au dukani. Kuna vikapu vilivyojaa viazi vitamu na viazi vikuu. Pia kuna ndoo na vikapu vilivyojaa viazi vikionyesha rangi tofauti za udongo.

Kiasi kikubwa cha noti za shilingi ya Kenya zikiwa zimetandazwa juu ya meza au sehemu fulani yenye rangi ya kahawia. Kuna noti za dhamani mbali mbali ikiwemo elfu moja, mia tano na mia mbili. Noti za elfu moja zimetandazwa kwa umbo ya foleni.

Sehemu ya biashara ambapo bidhaa mbalimbali hasa mkufu na bangili zinauzwa. Kuna mtu anayeonekana kutembea katikati ya vibanda. Mikufu mingi inaning'inia kutoka kwenye vijiti.

Soko hili la mazao ambapo kuna aina mbalimbali za matunda na mboga. Mbele kabisa kuna sanduku lililojaa viazi. Karibu na viazi kuna rundo la mahindi mabichi yaliyowekwa kwenye sanduku. Pia kuna mfuko mkubwa uliojaa karoti na sanduku la nyanya juu yake.